Watu wawili wamevaa mavazi ya kujikinga wakimhudumia mgonjwa amelala kwenye machela hospitalini na ana vifaa vya kumsaidia kupumua. Mandhari ya nyuma yanaonyesha machlela zaidi na vifaa vya hospitalini.

Oparesheni ya upasuaji inayoendelea, watu kadhaa labda wafanyikazi wa matibabu, wapo wamevaa gauni za upasuaji, barakoa na kofia. Wanaonekana kuzingatia mgonjwa kwenye meza ya uendeshaji.

Kliniki ya kusonga iliyoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic , kuna watu wamesimama karibu. Maandishi pembeni ya kliniki yanasomeka Beyond Zero inspiring action changing lives mobile clinic .

Kundi la watu wamekusanyika nje karibu na gari jeupe. Inaonekana kama wamekusanyika kwa ajili ya tukio linalohusiana na afya, kwani kuna meza iliyo na dawa na vifaa vingine vya matibabu mbele yao.

Mtu akipiga mswaki, mswaki mweupe wenye brashi za bluu umewekwa thidi ya meno yake ya chini, mwanaume huyu ana ndevu nyingi nyeusi usoni, zinazoonekana karibu na mdomo wake.

Eneo la huduma ya Afya ya meno lililo nje. Mtaalamu wa Afya ambaye anaonekana kuwa mwanamke mwenye nywele zilizosukwa, amevaa koti la buluu la hospitali, miwani na glovu, anamchunguza mtoto mdogo aliyelala kwenye kiti cha mbao.

Watu watatu waliovalia nguo nyekundu na barakoa wanahudulia kitu kwenye machela karibu na ndege nyeupe iliyoandikwa Air Ambulance Service. Eneo hili linaonekana kuwa uwanja wa ndege au eneo wazi.

Watu wanne waliovaa sare nyekundu na kofia ngumu za rangi ya chungwa, wamembeba mtu kwenye machela, huku wakiwa wamezungukwa na watu wengine, karibu na gari linaloonekana kama ambulensi kwenye sehemu ya nyuma.

Gari jeupe la Toyota Land Cruiser likiwa limebeba bendera yenye alama nyekundu ya msalaba. Kuna jengo ndogo nyuma ya gari hili. Inaonekana kuwa sehemu yenye ardhi kavu.

Kundi la watu wanaopita maji ya mafuriko yawezekana kuwa katika eneo la makazi. Kuna majengo kando yao kwenye upande wa kulia. Kiwango cha maji kinaonekana kuwa cha juu sana na kufikia angalau goti kwa watu wakubwa.

Lori la zima moto likiwa limeegeshwa kwa barabara usiku. Kuna watu karibu na lori hilo. Kuna majengo yanayoonekana nyuma na barabara inaonekana kuwa na maji au unyevu.

Eneo la makazi lililofurika. Maji yanaonekana kuwa ya juu sana kabisa, yanafika angalau kiwango cha goti kwa watu wazima wanaoonekana. Watu kadhaa wanapita kwenye maji na inaoneka yameingia kwenye majengo ya nyuma.

Kituo cha kazi kilicho na skrini ya kompyuta inayoonyesha kitu kama X-Ray , keyboard , mouse na daftari iliyofungwa. Zimepangwa kwenye dawati. Chini ya dawati upande wa kushoto ni kompyuta na upande wa kulia kuna seti ya drawer .

Kifaa cha nebalizer cha CompMist cha rangi ya buluu na nyeupe. Kifaa hicho kiko nje ya boksi yake na kiko pamoja na vifaa vingine vinavyoambatana navyo kama vile mask na mrija.

Sanduku la visu vidogo vya upasuaji na rangi ya kijani kibichi na nyeupe na jina Wilmed linaonekana wazi. Chini ya jina hili kuna kielelezo cha Scalpel maandishi sterile disposable Scalpel pia yamechabishwa kenye kisaduku.

Mchoro wa mtu aliyeketi, akiwekelea kichwa juu ya meza, kuonyesha uchovu. Mezani kuna kompyuta, na kikombe cha chai, ama kahawa, kinachotoa mvuke.

Watoto kathaa wanaoshikiliwa na watu wazima, ambao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya kutokana na sare zao nyeupe, watoto wamelala kwenye vitambaa vya muundo unaofanana.

Mtu mwenye glavu nyeupe akikusanya sampuli ya damu kutoka kwenye ncha ya kidole cha mtoaji. Tone la damu linaonekana kwenye mkono wa mtoaji. Mazingira yanaonekana kuwa nje na mimea fulani inaonekana.

Mtoto na wanawake wawili. Mmoja wa wanawake hao anaonekana akimpatia mtoto mdogo chanjo mdomoni. Wanawake hao wamevaa fulana au aproni zenye rangi ya njano. Mtoto mdogo amevalia sweta yenye rangi nyekundu na nyeupe.

Vifaa mbalimbali vya mchezo wa kriketi vikiwemo gogo, mpira mwekundu, maglovu, pedi za miguu, helmet na vijiti vya kriketi vikiwa vimewekwa juu ya nyasi bandia.

Mti mkubwa wenye matawi mengi na majani ya kijani kibichi. Mti huu unaonekana kukua nje labda katika bustani au porini. Chini ya anga la bluu mabati ya nyumba yanaonekana kutoka upande ya nyuma.

Majani makubwa ya kijani kibichi ya mmea, labda ni mgomba yakiwa yamechamua na kuenea, arthi inaonekana kwa umbali kiasi na mimea mingine upande wa nyuma.

Mti mkubwa wenye majani mengi umesimama mbele huku mwanga wa jua ukiangaza kwenye matawi yake na kutoa mivuli ardhini kwa nyuma unaweza kuona eneo la vijini na jengo la msingi lenye paa ya chuma na ua wa mbao na mimea zaidi.

Mmea wenye majani makubwa yaliyopinda. Majani mengi yana rangi ya kijani kibichi. Mmea unaonekana kuwa karibu na mwamba mkubwa. Pia kuna majani yanayoendelea kuchipuka kwenye sehemu ya juu kulia.

Mti wa paipai shambani unatazamwa kutoka chini, mti huu una majani makubwa na umezaa matunda. Umezungukwa na miti mingine na mimea kathaa kwa mfano mti wa ndizi.